Sanduku nyekundu zikiwa zimefunguliwa, kila moja likiwa na jozi la herini au mapambo mengine ya thamani. Kuta za nyuma zimepambwa na mistari ya vibao vya kahawia vilivyoning'inizwa mapambo mbalimbali ya dhahabu au metal nyingine. Mandhari ya duka za vitu vyenye mwangaza mzuri na mpangilio wa kuvutia.

Nguo mbalimbali zimepangwa kwenye chuma za wima ndani ya jengo lenye mwanga mkali wa dari. Sakafu ni safi na nyeupe ikionyesha mazingira yaliyopangwa kwa nadhifu. Taa nyingi zimefungwa juu na zinatoa mwangaza wa kutosha. Vazi la kila aina limetundikwa kwa mpangilio mzuri wa kuvutia macho ya mteja.

Sehemu ya mauzo ya nguo imepangwa kwa mpangilio mzuri ikiwa na rafu za mbao na nguo zilizokunjwa na kunyongwa kwa ustadi. Viti vya kisasa vimewekwa kwa ajili ya wateja, Mwanga wa taa kubwa wa kifahari ukitawala dari, sakafu safi ambao hutoa mwenekano wa kuvutia na wa kisasa.

Duka la nguo limefunguliwa likiwa na mabango ya matangazo yanayovutia wateja kuhusu punguzo la bei hadi asilimia 40. Nje ya mlango, manekini wameonyeshwa wamevalishwa mavazi ya kisasa. Ndani, nguo zimetundikwa kwa mpangilio mzuri kwenye mabango na wamiliki wa duka wanasubiri wateja wapya.

Mashati yamepangwa vizuri kwenye wima na rafu ya duka la nguo, baadhi ya mikono mifupi mingine mikono mirefu rangi zinatofautiana kama vile kijivu, chungwa na bluu. Bango jeupe lenye maandishi mekundu ya 50% limewekwa juu likimaanisha punguzo la bei. Mazingira ni safi na yaliyopangika.

Sanamu ya maonyesho limevalishwa mavazi ya majira ya joto, kofia pana, miwani myeusi na gauni lenye maua mekundu. Meza imepangwa kwa mikoba midogo, hereni na mapambo mengine ya wanawake. Kuta za duka zina rafu zilizojaa bidhaa mbalimbali. Mwanga wa dari unamulika bidhaa kwa mvuto. Mazingira ni safi na mapifu.

Nembo ya duka imewekwa juu ya mlango, maandishi yakiwa na mwangaza wa buluu na alama nyekundu upande wa kushoto . Ndani, nguo mbalimbali zimepangwa kwenye vibamba vya chuma baadhi zikining'inia na nyingine zikiwa zimepangwa vizuri. Kuta zimepambwa kwa picha za watu waliovaa mavazi ya kisasa. Sakafu ni safi na pana.

Sweta ya rangi ya kahawia imeninginizwa kwenye wima wa nguo. Kifaa cha bei kimening'inizwa kwenye kamba ya shingo. Nguo zingine zimepangiliwa pembeni kwa rangi zinazofanana. Sakafu ya duka ni safi yenye kung'aa ikiakisi mwangaza wa dari. Mazingira ni ya kibiashara na nadhifu.

Rafu ndefu zimepangwa ukutani zikiwa na mistari ya viatu vya aina tofauti. Viatu hivyo vimewekwa kwa mpangilio mzuri, vikiwa vya rangi na mitindo mbalimbali. Sakafu ni safi na ukuta mweupe unaangaza chumba. Muundo wa mbao unaunga rafu na mwangaza wa asili unaingia dirishani.

Rafu zimetundikwa ukutani zikiwa zimepangwa kwa mpangilio mzuri. Viatu vya rangi na mitindo tofauti vimewekwa juu ya stendi. Kofia, soksi na mtandio zimewekwa karibu navyo. Mwanga wa ndani unamulika bidhaa hizi vizuri ukionyesha sehemu ya duka la mavazi ya kiume lililo na mpangilio safi.

Rafu zimepangwa kwa mpangilio mzuri na zimejaa bidhaa mbalimbali kama pochi, vikapu na vitamba vya rangi tofauti. Taa ya dari inaleta mwanga wa kuvutia. Kuta zimepambwa kwa vitamba vilivyosokotwa kwa ustadi huku bidhaa nyingine zikiwa zimepangwa kwenye meza ndogo nyeupe kwa mvuto wa macho.

Mashati ya rangi tofauti yamepangwa kwenye wima wa chuma yakiwa yamevalishwa kwenye uvutaji waplastiki. Juu ya nguzo imebandikwa bango lenye maandishi mekundu likitangaza punguzo la bei kwa asilimia sitini na saba. Pembeni rafu zenye nguo zimepangwa vizuri zikionyesha mazingira safi na yenye mwangaza wa duka la mavazi.

Nafasi ya ndani yenye mpangilio mzuri wa mavazi ya kiume imesheheni makoti, mashati, masuruali zilizoning'inizwa kwenye wima za mabeseni za chuma. Rafu za kati zimejaa nguo zilizokunjwa kwa ustadi. Sakafu safi ya vigae huakisi mwanga wa dari na mandhari yake huashiria maduka ya kisasa ya nguo.

Nguo mbalimbali zimetundikwa kwenye wima na vishikizo vya duara ndani ya jengo lenye mwangaza wa kutosha. Rangi tofauti tofauti zinaonekana zikichangamsha mandhari ya eneo hilo likiwa limepangwa kwa utaratibu wa kuvutia.

Nguo mbalimbali zimepangwa vizuri kwenye rafu, meza na sehemu maalum za maonyesho. Taa za dari zinamulika sehemu yote kwa mwanga wa kutosha. Wateja wachache wamesimama na wengine wameketi karibu na kaunta ya mauzo. Mazingira ni safi, yenye mpangilio mzuri na yanavutia wanunuzi.

Duka limepangwa kwa mpangilio mzuri wa bidhaa mbalimbali kama vile viatu, mabegi, nguo za mtindo na saa .Kuta zimewekwa rafu zilizojaa bidhaa huku sehemu ya kati ikiwa na makochi ya kukalia. Meza ya kioo inaonyesha bidhaa nyingine kama mkanda, na mavazi ya bei tofauti tofauti.

Nguo mbalimbali zimepangiliwa kwenye wavu wa chuma ndani ya jengo lenye mwanga wa taa za umeme. Sakafu ni safi na ya vigae vya rangi kahawia. Mavazi yamepangwa kwa mpagilio mzuri na kuna ishara ya maadishi mekundu juu ikielekeza sehemu ya mavazi ya wanaume. Mazingira ni ya kibiashara.

Mlango mkubwa wa glasi umefunguliwa kuwaruhusu wateja kuingia kwenye duka la nguo. Ndani taa nyingi zinang'aa juu ya bidhaa zilizopangwa vizuri. Manekeni yamevalishwa mavazi mbalimbali na sehemu ya mavazi ya wanawake na wanaume inaonekana upande wa kulia. Mandhari ni safi na ya kuvutia.

Sehemu ya nguo ndani ya duka imepangwa kwa mpangilio mzuri ikiwa na mavazi yenye rangi mbalimbali yaliyobuniwa kwa ajili ya watoto. Mpangilio huo wa kuvutia unaonyesha nia ya kuuza kwa wateja wanaotafuta mavazi ya watoto.

Nguo zaonekana kupangwa kwenye orodha safi, yaonekana zauzwa, au pia zaeza kuwa zimepangwa, kwa ajili ya mtu kuvaa, kwa masaa mengine. Mtu anaonekana akizisongesha, akizipanga labda kuongeza nguo zingine baadaye.

Gari jeupe aina ya SUV limesimama juu ya nyasi pembeni ya magari mengine. Watu wachache wamesimama karibu wakizungumza kwa utulivu kana kwamba ni tukio la kijamii. Mandhari ya nyuma ina miti mirefu ikiongeza mvuto wa asili kwenye mazingira haya ya wazi yenye hali ya kirafiki.

Magari yamepangwa kwa mstari kwenye maegesho ya lami. Mwanga wa jua unamulika juu ya magari haya na kufanya rangi ya taa zao kuakisi vizuri. Migongo ya magari imeelekezwa upande mmoja yakiwa yameegeshwa kwa mpangilio mzuri.

Watu wawili wamesimama karibu na gari jeupe huku wakitazama karatasi. Wamevalia mavazi rasmi ya kazi wakitabasamu kwa furaha. Mazingira yanavutia, yanayoashiria shughuli za biashara au makubaliano ya kazi. Mandhari ina mwanga ya asili na mimea pembeni huongeza mvuto wa sehemu hii ya kisasa.

Gari la rangi ya kijani linaegesha kwenye nyasi karibu na msitu wa miti mirefu. Mtu amevaa sare ya usalama amesimama pembeni mwa gari upande wa kulia. Jua linamulika kutoka upande wa kulia wa picha.

Gari jeusi lenye mwanga wa juu ya paa lake limesimama juu ya udongo kahawia. Magurudumu yake yamekaa vizuri ardhini na milango imefungwa. Mbele yake, taa kubwa zenye umbo la mviringo zimetulia. Nyuma, magari mengi yamepangwa kwenye nafasi ya maegesho karibu na jengo refu lenye madirisha mengi.

Gari ndogo nyeusi aina ya mini van limeegeshwa likiwa madirisha yote yamefungwa nambari ya usajili imeandwa kwa herufi nyeusi kwenye kibao jeupe. Muonekano wake ni msafi na uliotunzwa vizuri.

Viti vya rangi vimepangwa kwa mpangilio mzuri vikiwa safi na vya kitambaa cha rangi ya kahawia. Kati ya viti vya nyuma, sehemu ya kupumzisha mikono imenyanyuliwa juu. Sakafu imefunikwa kwa plastiki ya blue inayokinga uchafu. Milango ya gari iko wazi ikitoa mwangaza wa nje.

Magari ya njano na meupe yapo ndani ya jengo kubwa la kiwanda. Baadhi ya magari hayajakamilika. Mengine yamefunguliwa sehemu ya mbele. Mwanga wa asili unaingia kupitia paa la vioo. Magari yamepangwa kwa mstari na shughuli za matengenezo au utengenezaji zinaendelea kimya ndani ya kiwanda hicho.

Gari jeusi na mengine kadhaa yameegeshwa kwenye uwanja mdogo pembeni mwa jengo la ghorofa. Gari jeupe liko nyuma ya lile jeusi lililo karibu kabisa. Juu ya picha maandishi meupe yameandikwa juu ya uzuri wa samawati. Miti na jengo refu la kioo ziko nyuma ya gari.

Mwanamume aliyevaa suti anashika kifaa cha kuchaji gari jeupe lililosimama ndani ya jengo lenye mwanga mwingi. Mwengine amevaa shati jeupe na suruali nyeusi ameegemea gari hilo na kutazama kwa makini. Magari mengine yapo nyuma. Mazingira ni safi na ya kifahari.

Magari mengi yameegeshwa kwenye uwanja wa nyasi ulio wazi wenye miti mirefu ya kijani pembezoni. Watu wachache wanasimama karibu na magari, wengine wakitembea kuelekea hema jeupe upande wa mbali. Hali ya anga ni safi na mwanga wa jua huangaza mazingira yote, kwa utulivu wa asubuhi au jioni.

Sehemu ya mbele ya gari imefunguliwa ikifichua mashine yenye nyaya, mirija na vipande vya chuma. Vifaa mbalimbali vimeunganishwa kwa ustadi kuhakikisha mfumo wa gari unafanya kazi. Mwangaza wa jua unaangaza baadhi ya sehemu na vumbi limejikusanya juu ya baadhi ya nyanzo vya mashini hii.

Gari jeusi aina ya SUV limesimama pembeni ya barabara ya lami. Mwili wake umepandishwa juu ukionyesha uwezo wa kushughulika njia mbalimbali. Nambari ya usajili imeandikwa kwa maandishi meusi kwenye kibao cheupe. Mwonekano wake wa nguvu na uimara, unaendana na matumizi ya miji na maeneo ya mashambani.

Gari jeupe limesimama pembezoni mwa barabara ya lami wakati wa mchana. Mwanga wa jua umeangaza paa na vioo vyake vya kando. Magurudumu yake mawili ya pande wa kushoto yanaonekana wazi na upande wa nyuma kuna alama za rangi nyekundu na njano. Mandhari ina miti na nyaya za umeme angani.

Ndani ya gari aina ya Sedan yenye rangi nyeupe, milango ya kulia iko wazi na madirisha yamefungwa. Sehemu ya juu ya gari haionekani uku gari hilo likiwa halina mtu yeyote ndani, mazingira ni matulivu.

Watu wamekusanyika kwenye eneo la wazi wakiwa wamevaa mavazi meupe wakihudhuria tukio la huzuni. Mandhari inaonyesha tukio la mwisho wa maisha ya mtoto aitwaye ariana. Juu ya skrini maandishi yanahusu mpango wa mazishi. Sehemu ya chini imeonyesha muziki wa wasanii wawili walioko kwenye jalada la wimbo.

Gari la rangi ya buluu angavu limeegeshswa na limesimama likionyesha upande wa kulia wa mbele. Jina la gari limeandikwa kwa maandishi ya kifahari pembeni ya mlango. Dirisha limefungwa na taa ya pembeni ya kuongezea mawimbi ipo juu ya mlango. Mwanga unaakisi juu ya uso wa gari hilo.

Ndani ya gari aina ya cedan yenye rangi nyeusi, milango ya kushoto iko wazi na madirisha yameshushwa. Sehemu ya juu ina sunroof wazi huku gari hilo likiwa halina mtu yeyote ndani. Mazingira ni matulivu.

Jengo kubwa la kisasa limejegwa kwa vyuma na linapaa la mabati ndani yake magari ya rangi ya machugwa yamepagwa kwa mistari yakisubiri kukamilishwa. Gari jeupe lipo katikati likiwa halijakamilika kabisa, sakafu imechorwa mistari ya rangi ya manjano na kijani ikiashiria njia ya usalama za kazi.

Gari jeusi lenye muundo wa kifahari limesimama juu ya lami ya kokoto. Pembeni zipo magari mengine yaliyopangwa kwa mstari yakisubiri wanunuzi au wapangaji. Majengo ya ghorofa yanaonekana nyuma pamoja na miti michache. Eneo hili linaonekana kuwa sehemu ya biashara ya magari au maegesho rasmi ya magari.

Mlango wa gari umefunguliwa . Viti vya mbele vimepangwa vizuri na sehemu ya ndani ni safi. Usukani , gia na dashibodi viko katikati vyote vikiwa na rangi ya giza. Dirisha limeachwa wazi na magari mengine yako nje upande wa kulia wa picha.

Magari yamesimama upande wa nyasi karibu na msitu wenye miti mirefu. Gari la mbele rangi ya samawati limeegeshwa karibu na mengine meupe na meusi. Majina ya nambari za usajili yanaonekana vizuri. Mwanga wa juwa unamulika magari hayo huku kivuli cha miti kikionenaka nyuma yao , mazingira ni ya utulivu.

Gari jeupe lenye muundo wa kifahari, limesimama kwenye sehemu ya wazi karibu na ukuta wa rangi ya kahawia. Miale ya jua inamulika juu ya uso wake, ikifanya rangi ya mwili wake kung'aa. Magurudumu manne yamekamilika na vioo vya pembeni vimefungwa vizuri. Eneo limezungushiwa uzio wa chuma.

Gari jeupe aina ya van limesimama pembezoni mlango wa upande ukiwa wazi. Bumper lake la usajili lina maandishi meusi. Mazingira yatoa hisia ya utulivu au shughuli iliyositishwa kwa muda.

Gari limesimama juu ya lami ya mawe mbele ya jengo lenye maduka. Dirisha za gari zimefungwa na zimewekwa vioo vya tint vilivyo na rangi ya giza. Mwanga wa mchana unaangaza sehemu ya juu ya gari, huku upande wa nyuma ukiwa kwenye kivuli kidogo. Magurudumu yanaonekana yakiwa safi na mwonekano mzima wa gari unaashiria hali nzuri ya matunzo.

Mwanamke ameketi kwenye kiti cha dereva. Mkono wake ukielekea kwenye kioo cha ndani. Mwanaume amesimama nje ya gari, akiwa ameinama. Kwa ishara ya kuelekeza au kufafanua jambo muhimu kwake.

Watu wamesimama karibu na meza za mbao zilizojaa matunda na vyakula mbalimbali. Majokofu ya asili yametegenezwa kwa mbao yakiwa yamepangwa kwa mistari. Mazao kama maparachichi, ndimu, vyakula vingine vimewekwa kwa mpangilio. Eneo limefunikwa, mwangaza wa ndani ni hafifu.

Meza ya mbao imejaa bidhaa mbalimbali za kiasili kama vile shanga, mikufu, vikapu na vinyago. Sehemu hiyo imefunikwa kivuli huku bidhaa zikiwa zimepangwa kwa ustadi kuvutia wateja. Sakafu ni ya udongo na mazingira yanaashiria soko la kienyeji au eneo la watalii.

Vitu vya mapambo vimetundikwa kwa mpangilio mzuri kwenye sehemu yenye nafasi. Rangi mbalimbali zinang'aa vikiwa na maumbo tofauti kama miduara, milingoti na mambao. Vitu hivi vinaonekana kuwa vya kutundikwa maskioni au shingoni. Vikiwa vimetengenezwa kwa ustadi na hali ya juu na vifaa vya chuma au shaba. Mkusanyiko huu huvutia macho.

Watu wamesimama na wengine kutembea katikati ya vibanda vilivyojaa matunda na mboga. Mazao mbalimbali kama ndizi, nyanya, vitunguu na mboga za majani yamepangwa kwa ustadi. Jengo lina ghorofa ya juu yenye uzio wa chuma. Mwanga hafifu unaingia kupitia madirisha ya pembeni. Mazingira yanaashiria shughuli nyingi.

Rafu imejaa viatu aina vya mbalimbali vilivyopangwa kwa umakini. Rangi tofauti kama nyeupe, nyeusi, nyekundu na kijani zinavutia macho. Viatu zimepangwa kwa safu zenye mpangilio mzuri vikiwa tayari kwa wateja kuchagua. Sakafu ya eneo hilo inaonekana kuwa ya saruji.

Duka lenye bango lililoandikwa curios limepambwa na mabegi yenye rangi tofauti tofauti yakionyesha utamaduni wa kienyeji. Mabegi haya yamepangwa kwa uangalifu na yanauzwa sokoni kama bidhaa za kipekee.

Watu wengi wamekusanyika mahali pamoja wakiwa na shughuli za kuuza na kununua bidhaa mbalimbali. Vikapu vya mazao vimepangwa chini. Wengine wamekaa, wengine wamesimama. Miavuli ya rangi tofauti imelazwa juu kuwakinga na jua. Eneo hili lina harakati nyingi na kelele za soko kubwa la wazi.

Nguo mbalimbali zimetandazwa na kuning'inizwa kwenye vibanda vidogo pembezoni mwa njia nyembamba. Watu wanapita katikati ya vibanda hivyo wakiwa na mizigo mikononi. Mazingira haya yaashiria shughuli nyingi za kibiashara, mavazi ya rangi tofauti yanayovutia macho ya wanunuzi. Hali ya msongamano inajitokeza kwenye njia hiyo finye.

Duka la kuuza bangili na begi, imepambwa na mabegi yenye rangi tofauti tofauti yakionyesha utamanduni wa kienyeji. Mabegi haya yamepangwa kwa uangalifu na yanauzwa sokoni kama bidhaa za kipekee.

Mtu ameketi katika kibanda cha matunda na mboga akisubiri wateja. Meza imepangwa vizuri kwa matunda ya aina mbalimbali mengine yakiwa yamening'inizwa juu. Mazingira yanaashiria eneo la soko la wazi lenye shuguli ya biashara ya vyakula vya asili na matumizi ya kila siku.

Ukuta umejawa na mapambo mbalimbali ya mikono kama vile vikuku, shanga na vinyago. Meza zimesheheni bidhaa za kienyeji kama vile mikeka, vitenge na vifaa vya sanaa. Rangi mbalimbali zimesambaa kila kona zikileta mvuto wa kitamaduni. Mahali hapa huonekana kama sehemu ya biashara ya bidhaa za asili.

Kuta na meza zimepambwa kwa kazi mbalimbali za sanaa zenye rangi angavu. Mchoro wa mwanamke aliyevaa kitenge, picha za wanamuziki, mandhari ya kijiji, na sura za watu zimepangwa kwa ustadi. Michoro hiyo ya kitamaduni inawakilisha maisha, utamaduni na uzuri wa Afrika, kwa njia ya ubunifu ya kisanii.

Ngazi za jengo zimezungukwa kwa vibanda vidogo vidogo vyenye bidhaa mbalimbali. Mavazi, viatu, mikoba na vitu vingine vya matumizi ya kila siku vimepangwa kwa ustadi. Wafanyabiashara na wateja wamesambaa kwenye maeneo tofauti wakiendelea na shughuli za kibiashara kwenye soko la ndani.

Mazao mbalimbali yamepangwa kwa mpangilio mzuri sokoni. Watu wamesimama karibu na bidhaa hizo wakifanya shughuli za ununuzi na uuzaji. Mazingira yanaonyesha sehemu yenye shughuli nyingi za biashara. Rangi za mazao ni angavu na kuvutia. Nguo mbalimballi zimetundikwa nyuma zikiongeza mandhari ya soko la wazi.

Meza zimepangwa kwa mpangilio maalum zikiwa na bidhaa mbalimbali za mikono. Vitu vya mbao, vitu vya mapambo, vinyago na vifaa vya sanaa vimewekwa kwa wingi. Rangi tofauti tofauti zinav- vutia macho zikionyesha ubunifu wa hali ya juu. Watu wachache wamesimama karibu wakisuburi wanunuzi au kupumzika kidogo pembeni mwa vibanda.

Mazingira haya yamejaa kazi za mikono kama vile picha za kuchora, vinyango ,mikoba na mapambo mbalimbali. Kuta na meza zimepamgwa kwa bidhaa za kuutamaduni zenye rangi ya angavu miti mikubwa imesimama juu eneo hili la wazi ikitoa kivuli kwa wauzaji na wateja mazingira yanaonyesha shughuli za sanaa na utamaduni

Nguo za mitumba zimetandazwa kwenye eneo la soko zikiwa zimechanganyika bila mpangilio. Rangi mbalimbali kama machungwa, kijani, nyeupe na bluu zinajitokeza wazi. Watu wamesimama nyuma ya nguo hizo wakichagua wanachopendelea. Mwanga hafifu unaashiria mazingira ya ndani au kivuli cha vibanda vya soko la wazi.

Sehemu imejaa kazi za mikono zenye rangi mbalimbali vinyago vya wanyama kama pundamilia, twiga na ndege vimetundikwa. Mashua ndogo ya mbao imeandikwa MV Malindi. Vitu vya mapambo mikoba na ngoma za kitamaduni zimepangwa kwenye rafu. Mandhari huakisi utamaduni wa kiswahili na Afrika Mashariki.

Vitu vya mapambo vimepangwa kwenye vibanda vya mbao kando ya njia. Mikufu, vikuku, hereni na vitambaa vyenye rangi anagvu vimepangiliwa vizuri. Watu wachache wanapita kwa mbali upande wa kulia. Mazingira yanaonyesha shuguli za biashara ya kazi za mikono katika soko la wazi.

Watu wamekaa kwenye viti wakihudumiwa na wauzaji wa matunda na bidhaa mbali mbali upande wa kushoto meza zimepangwa chini ya vibanda vya turubahi nguo zimeninginizwa upande wa kulia karibu na magari yaliyo parking anga lina mawingu mepesi na majengo ya miji yako nyuma gari dogo la mizigo liko mbele

Mwonekano wa juu wa eneo la soko unaonyesha mpangalio wa vibanda. Sehemu ya chini kulia banda moja limepangwa kwa ustadi likiwa na mboga mboga zenye rangi mbalimbali na matunda zilizotandazwa kwa kuuzwa.

Kijana amesimama kando ya toroli iliyojaa bidhaa. Akihusiana na wauzaji na wanunuzi waliomzunguka. Mazingira yanaonyesha eneo la soko la wazi, bidhaa mbalimbali zikiwa zimepangwa kwa ajili ya kuuzwa. Watu wakiwa kwenye harakati za kuchagua na kununua.

Majengo marefu ya wastani yamesimama upande wa mbali yakizungukwa na ukuta wa saruji. Anga ni la samawati angavu likiwa na mawingu machache meupe. Mbele ya mandhari hio, kuna sehemu ya ardhi kavu yenye vumbi na udongo uliochimbwa huenda kwa maandalizi ya ujenzi au shughuli nyingine ya maendeleo.

Bango limediriki kupitisha ujumbe kuhusu mahali pa Malazi ya muda mfupi. Maandishi yamepambwa kwa rangi tofauti akielezea bei ya kuanzia, huduma ya kiamsha kinywa na namba za mawasiliano. Mishale na maneno ya kuhamasisha kuweka nafasi yametumika kuwavutia wateja wapya.

Nyumba za ghorofa mbili zimejengwa kwa mpangilio mzuri pembezoni mwa barabara safi pana. Ukuta wa saruji na uzio wa waya umetenganisha kila nyumba. Vifaa vya kisasa vya ujenzi vimetumika. Paa zikiwa na rangi nyekundu. Mandhari ni tulivu. Miti midogo imepandwa kando kando ya barabara.

Majengo mawili ya kisasa yamesimama upande wa kushoto na wa kulia yakiwa na rangi ya bluu na kijivu. Bustani ya kati imezungukwa na ua wa matofali. Njia ya mawe ipo katikati ikielekea ndani. Ngazi ya chuma imejengwa upande wa kushoto. Mbingu ni yenye mawingu mazito.

Jengo refu likiwa kwenye hatua ya mwisho ya ujenzi, limezungukwa na ua wa mabati. Dirisha nyingi bado hazijafungwa, na muundo wa nje haujakamilika. Mbali kidogo, paa za nyumba ndogo zinaonekana pamoja na nyasi kavu upande wa mbele. Anga lina mawingu mazito, yakionyesha uwezekano wa mvua.

Jengo refu limejengwa karibu na ukuta mrefu wa mawe. Ukuta huo unatenganisha jengo hilo na eneo la nyasi kavu upande wa kulia. Anga ni safi na la buluu likiwa halina mawingu mengi.

Mlango mweusi wa chuma umefungwa na umetiwa tangazo jeupe lililoandikwa kwa mkono. Sehemu ya juu ya ukuta imezungushiwa waya ya seng'eng'e iliyopinda kwa mviringo kwa ajili ya ulinzi. Ukuta wa saruji umechakaa na unaonyesha dalili za uchakavu.

Nyumba ya ghorofa imejengwa kwa rangi ya machungwa ikiwa na dirisha refu lenye vioo na mviringo juu. Viti vya chuma vimewekwa bustanini pembeni mwa ua wa kijani na maua ya majano. Ua mrefu wa mti unazunguka bustani. Anga lina mawingu mepesi na mwangaza wa jua unapenya.

Jengo la ghorofa liko katika hatua ya ujenzi likiwa na sehemu ya paa iliyojengwa kwa mifupa ya chuma. Vichaka vyenye maua ya rangi ya chungwa vimeota pande zote mbili. Eneo limejaa vumbi na mawe likiwa na mandhari ya milima kwa mbali wakati wa machweo ya jua.

Majengo yamejengwa kwa matofali mekundu na paa za rangi nyekundu. Dirisha kubwa zimetundikwa nondo za usalama. Ua wa mbele limepambwa nyasi zilizokatwa vizuri na barabara ya mawe inakatiza katikati. Mbingu ina mawingu meupe na anga la bluu linaangaza kwa mwanga wa jua.

Majengo ya ghorofa yako karibu na barabara ya vumbi yakiwa na rangi ya waridi na milango ya kijani. Ukuta wa saruji umetenganisha majengo na barabara. Bango la matangazo limewekwa juu ya nguzo. Angan ni safi na mwezi imechomoza. Mazingira yanawakilisha eneo la wakazi lenye linaloendelea kukua.

Ubao wa matanganzo umesimama kwa pembe ya upande. Ukiwa umeandikwa maelezo ya viwanja vinavyouzwa. Ukubwa wake, na nambari ya simu kwa mawasiliana. Ujumbe wake unaashilia tanganzo la biashara ya ardhi.

Jengo la ghorofa moja limepambwa na mabango mengi ya biashara mbalimbali. Sehemu ya chini imejaa matangazo ya shule ya udereva, huduma za intaneti na matangazo ya ajira. Dirisha moja limo wazi na wengine yamefungwa. Nyaya za umeme zimepita mbele ya jengo huku majengo mengine yakiwa upande wa kushoto.

Majengo yenye paa mekundu yamejengwa nyuma ya ukuta wa zege yakiwa yamezungukwa na barabara ya nyasi kavu. Anga ni la bluu na mawingu mepesi. Nyumba nyingine kubwa ipo upande wa kulia ikiwa na ghorofa kadhaa. Mandhari ni tulivu na mazingira ya makazi.

Jengo la kisasa lina ghorofa mbili. Ina rangi ya kijivu na milango ya vioo. Bustani ndogo imetengenezwa mbele yake ikiwa na mimea ya kijani. Baiskeli imesimama upande wa kulia karibu na ukuta, maegesho ya magari yamefunikwa kwa kivuli cha bati upande wa kushoto, anaga ni ya samawati isiyo na mawingu.

Jengo refu limejengwa kwa matofali ya kisasa na linaendelea kukamilishwa. Ukuta wa mawe umejengwa kuzunguka eneo hilo kwa ajili ya usalama. Sehemu ya mbele imejaa udongo na mawe madogo ikiashiria kuwa bado haijafanyiwa mandhari. Anga ni safi na rangi ya bluu imetanda juu.

Bango kubwa limetundikwa nje ya jengo la biashara likitangaza mikopo inayotolewa kwa dhamani ya hatilimiki hadi milioni ishirini na tano. Rangi angavu zimetumika kuvutia macho za wapita njia. Nambari ya simu imewekwa chini kwa mawasiliano ya moja kwa moja kwa wateja watarajiwa.

Jengo refu lenye ghorofa nyingi limejengwa karibu na barabara ya udongo. Mbele ya jengo hilo, miti mirefu imesimama pembezoni wa uzio wa chuma. Anga ni ya bluu yenye mawingu meupe yaliyotapakaa. Mandhari ya eneo hili yanaonekana kuwa ya kimji lakini bado yamehifadhi mandhari ya asili.

Eneo la makazi limepambwa kwa nyasi zilizokatwa vizuri, ua limechongwa na kupangwa kwa ustadi pia mti wa kupendeza unatoa kivuli. Mandhari hayo yanatoa hisia ya utulivu na usafi ukuvitia kwa maisha ya kifahari.

Rafu zimepangwa vizuri zikiwa zimejaa bidhaa mbalimbali kama mikate, keki na vitafunwa vingine. Sakafu safi ya vigae inang'aa chini ya mwangaza wa dari. Pembeni, reli ya chuma imefungwa kwa usalama wa wateja. Mazingira yamepangwa kwa mpangilio unaovutia na kurahisisha ununuzi.

Bidhaa mbalimbali za chakula zimepangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya sehemu ya biashara yenye mwangaza wa kutosha. Vyakula vimehifadhiwa kwenye jokofu lenye kioo safi huku sehemu nyingine zikiwa na mapambo ya kisasa. Mandhari hii ya kisasa ya duka kubwa inaakisi hali ya usafi, ustaarabu na utaratibu wa huduma kwa wateja.

Rafu za duka zimepangwa kwa mpangilio zikiwa na bidhaa mbalimbali kama vinywaji, sabuni, pipi, mafuta ya kupikia na paketi za juisi. Nusu ya upande mmoja wa rafu hauna bidhaa nyingi. Mwanga wa dari huangaza bidhaa hizo vizuri na dari ina muundo wa mbao na vyuma. Mazingira ni safi na tulivu.

Rafu ndefu zimepangwa pande zote mbili na njia pana yenye sakafu safi ya vigae. Bidhaa mbalimbali zimewekwa kwa mpangilio mzuri, baadhi zikiwa kwenye pakiti za rangi tofauti na nyingine kwenye chupa. Taa za dari zinamulika sehemu hii vizuri vikifanya eneo hili kuwa angavu na linalovutia kwa wateja wanaotembea ndani.

Sehemu ya duka kubwa ya rejareja yenye safu nyingi za bidhaa imepangwa kwa mpangilio mzuri. Rafu zimejaa vinywaji, nafaka, vitafunwa na bidhaa nyinginezo. Watu wawili wamesimama karibu na sehemu ya kuingilia, mmoja akiwa amevaa shati jeupe na mwengine kijani. Sakafu ni safi na taa zinamulika vizuri.

Rafu ndefu imesheheni bidhaa mbalimbali vilizosukwa kwa mpangilio mzuri, vifungashio vya sabuni, miswaki na bidhaa za usafi wa mwili zimetandazwa kwa rangi tofauti tofauti, sakafu ni safi na taa juu zinaangaza eneo hili vizuri, mazingira haya yanadhiirisha mpangilio wa bidhaa katika duka hili la kisasa.

Rafu ndefu zimepangwa kwa mpangilio zikiwa na bidhaa mbalimbali za kule zenye rangi tofauti tofauti. Sakafu ni safi na taa zinang'aa kutoka juu. Sehemu hii ya duka iko kupangwa kwa uangalifu ili kuwavutia wateja na kurahisisha ununuzi wa bidhaa hizo.

Chakula cha bufee kimepangwa nyuma ya kioo safi kikionyesha aina mbalimbali za vyakula vilivyowekwa kwenye bakuli tofauti. Kila bakuli lina kijiko cha kuchotea, eneo limeangazwa kwa mwanga wa kupendeza na mazingira yamepangwa kwa safi unaoonyesha viwango bora vya usalama wa chakula.

Bidhaa nyingi zimepangwa kwa mpangilio nzuri kwenye rafu kubwa ndani ya duka la rejareja. Mabango mekundu yenye maandishi ya promo yamewekwa juu ya bidhaa yakionyesha punguzo la bei. Taa za dari zinang'aa juu zikiangaza eneo lote. Sakafu safi ya vigae huongeza mwonekano wa kisasa na usafi wa mahali hapa.

Ndani ya duka kubwa la bidhaa, mtu anasukuma toroli iliyojaa bidhaa mbalimbali. Rafu zimepangwa kwa mpangilio mzuri zikiwa na chupa na makopo ya bidhaa tofauti. Taa za dari zinang'aa zikiangaza eneo lote. Sakafu ni safi na mazingira yanaonekana kuwa nadhifu na tulivu kwa ununuzi.

Sahani ya duka imejaa viatu vya aina mbalimbali vilivyopangwa kwenye rafu na meza. Rangi tofauti za ndara na buti zimewekwa kwa mpangilio mzuri. Mabango ya matangazo yapo ukutani yakieleza bidhaa. Mandhari ya sasa ya duka inaashiria mahali pa biashara ya mavazi ya miguu.

Rafu zimepangwa kwa mpangilio mzuri na zimejaa bidhaa mbalimbali za matumizi ya kila siku. Vifungashio vyenye rangi tofauti vinavutia macho. Sakafu ni safi na taa zinawaka vizuri juu ya dari. Mandhari ya kisasa inachangia mazingira safi na tulivu ya ununuzi mahali hapa.

Mtu amesimama karibu na kaunta ya duka kubwa la bidhaa mbalimbali. mazingira yamepambwa kwa matangazo ya kibiashara na bidhaa zimepangwa kwenye rafu ya mpangilio. Sehemu ya mbele ina vifaa vya nyumbani na matunda. Mandhari ni safi na enye mwangaza wa kuvutia.

Rafu za duka zimepangwa kwa ustadi na bidhaa mbali mbali za vinywaji za moto kama vile kahawa na kawakawa. Mifuko na makopo yenye rangi tofauti yamepangwa kwa sakafu kila moja likiwa na chapa tofauti. Sakafu safi ya vigae inaakessi mwangaza wa dukani ikionyesha usafi na mpangilio bora .

Jengo kubwa lenye mwangaza wa taa linapambwa na maandishi makubwa ya rangi ya bluu na nyekundu. Gari limeegeshwa upande wa kulia wa barabara. Watu wachache wamesimama karibu na mlango wa kuingilia pembeni mwa mimea ya mapambo. Ubao wa tahadhari umwekwa mlangoni. Usiku umetanda angani.

Sehemu ya ndani ya duka kubwa ina mwangaza mkali wa dari na mipangilio ya kisasa. Mabango yaliyoandikwa meat na fish yanaonekana upande wa mbali yakielekeza sehemu sehemu ya bidhaa hizo. Rafu zimepangwa vizuri na qatu wavhache wanatembea au kununua bidhaa. Mazingira ni safi na wamepangiliwa vizuri.

Rafu ndefu imepangwa kwa mpangilio mzuri na chupa nyingi za bidhaa mbalimbali za jikoni zikiwa kwenye safu. Sakafu ni safi yenye vigae vyeupe vinavyomeremeta. Karatasi za chooni zimepangwa upande wa kushoto huku upande wa kulia kukiwa na bidhaa nyingine za matumizi ya kila siku zenye rangi tofauti.